Mwanadada mmoja ako katika hospitali ya watoto. Amebeba mwanawe akiwa ameketi. Daktari aliyevalia nguo nyeupe anamdunga mtoto sindano kwenye bega lake.

Chupa la dawa pamoja na sindano imeshikiliwa mkononi. Dawa hii ni ya kinga na huwa inatumika hospitalini na daktari akimdunga mtoto mchanga.

Mwanadada ameketi kwa kiti na pia amebeba mwanawe. Kuna daktari ambaye anajaribu kufungua mdomo wa mtoto huyu mchanga ili aweze kuweka dawa.

Watu wengi wamesimama mbele ya jengo lililoporomoka. Wengine wamebeba simu na kupiga picha au kuchukua video . Kando yake kuna majumba yenye bado yamesimama.

Jamaa huyu aliyevalia suti lenye rangi samawati na viatu nyeusi, anaonekana akiosha choo, anaeza kuwa anafunza wale ambao wamesimama nyuma yake.

Mwanadada huyu aliyevalia nguo la samawati, anaweza kuwa ni daktari na amebeba chupa la dawa mkononi. Hii inaweza kuwa ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto wachanga akitumia sindano hilo.